Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lililopangiliwa dawa za aina tofautitofauti za kutibu wanyama pamoja na pembejeo huku akiwa mwenye tabasamu na akiendelea kumuhudumia mteja.

Sehemu ya juu katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa pembejeo, ikiwa imewekewa bango kubwa lenye maelekezo ya upatikanaji wa bidhaa hizo, huku wateja mbalimbali wakipita na kutazama bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Dawa ya maji ikiwa ndani ya chupa, ambayo inasaidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama wanaofugwa aina ya mbwa.

Mfanyabiashara akiwa amesimama ndani ya duka linalouza pembejeo za aina tofauti tofauti pamoja na dawa zinazotibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama wa kufugwa, huku pembeni yake kuna mashelfu ya wazi yaliyopangiliwa bidhaa hizo zinazosubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa pembejeo za aina mbalimbali pamoja na dawa zinazotumika kutibu magonjwa ya aina tofautitofauti kwa wanyama wanaofugwa, ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi huku ndani yake yamepangiliwa bidhaa hizo zinazosubiri wateja.

Mkulima akiwa ndani ya shamba, lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara ya mbogamboga aina ya kabichi, huku yakiwa yamestawi vizuri na akiendelea kuyahudumia mazao hayo.

Mkulima akiwa ndani ya shamba, lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ambalo limechipua vizuri na kuweka matunda yaliyosheheni katika miti hiyo, ambayo bado hayajakomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imeandaliwa na kulimwa mazao ya biashara aina ya nyanya yaliyostawi vizuri pamoja na kukomaa. Huku ya kisubiri kuvunwa kwajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya ndizi, kwa kufuata mistari, huku zao hilo likiwa bado halijakomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ambayo tayari yamekwisha kuvunwa na kuwekwa katika mifuko tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda mashineni kupukuchuliwa.

Mkulima akiwa ameegemea zao la biashara aina ya kabichi, lililokwisha kuvunwa tayari na kuwekwa pembezoni mwa shamba, huku zao hilo likisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa pembezoni mwa shamba, huku wakiandaa mazao ya biashara aina ya kahawa, kwa ajili ya kuyasafirisha kupelekwa kiwandani ili kuweza kuchakatwa tayari kwa matumizi.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu ikiwa imewekewa zao hilo lililokwisha kuvunwa tayari, huku wakulima wakiliandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuza.

Eneo la shamba likiwa limelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya ndizi katika mistari iliyonyooka, huku mazao hayo yakisubiri kukomaa ili kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya ndizi ambalo tayari limekwisha kusheheni na kukomaa katika miti yake. Huku ikisubiri kuvunwa kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa matenga yenye rangi nzuri za kupendeza, ambazo ni bluu na njano; huku yamewekewa ndani yake zao la biashara aina ya viazi vitamu, ambavyo tayari vinasubiri kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa mazao ya biashara aina ya ndizi, ambayo tayari yamechipua na kuota vizuri, huku bado hayajakomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya pembeni katika shamba ikiwa imewekewa matenga ya plastiki yaliyojazwa mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya viazi mbatata ambazo tayari zimekwisha kuvunwa huku mkulima akiendelea na shughuli ya uvunaji tayari kwa kuandaa zao hilo kwa kupeleka sokoni kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya matikiti maji pamoja na mahindi, huku mazao hayo yakisubiri kukomaa ili kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya papai kwa kufuata mistari iliyonyooka, huku zao hilo likiwa limesheheni katika miti yake na kusubiri kukomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba, lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata. Huku pembeni yake kukiwa na zao hilo lililokwisha kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mananasi, huku wakipakia mazao hayo katika matenga ya plastiki ambayo yamekwisha kuvunwa tayari. Na kuyaandaa kuyapakia katika gari kwa ajili ya kuyasafirisha kwenda sokoni kuuza.

Eneo kubwa la shamba likiwa limelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya nyanya kwa kufuata mistari iliyonyooka, huku zao hilo limestawi vizuri na kukomaa huku likisubiri kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya viazi mbatata, wakiendelea kuvuna zao hilo na kuliweka katika ndoo, ili kusafirisha kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Sehem ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya ndizi iliyo bebelea vizuri katika miti, huku zao hilo llimekwisha kukomaa na mkulima amewekea mifuko ili kuzuia wadudu.

Sehemu ya shamba lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya karoti, ikiwa imewekewa mazao hayo ambayo tayari yamekwisha kuvunwa kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa nje katika eneo la makazi yao, huku wakiendelea kuchambua na kutengeneza mazao ya biashara aina ya mahindi, kwa ajili ya kuyapukuchua na kuyapeleka sokoni kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, kwa kufuata mistari ya matuta huku zao hilo likiwa limesheheni katika miti, na tayari limekwishakomaa na kuiva huku likisubiri kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa amechuchumaa katika eneo la shamba, lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya viazi mbatata, huku akiwa ameshikilia zao hilo lililokwisha kuvunwa.

Eneo kubwa la shamba likiwa limelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, lililo stawi vizuri na kuwekewa miti iliyosimama katikati yake kwa ajili ya kushikilia mazao hayo ili yaweze kukua vizuri, huku zao hilo likiwa bado halijakomaa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewe mazao ya biashara aina ya mananasi yaliyokwisha kuvunwa tayari, huku wakulima wakiyaweka katika mahenga tayari kwaajili ya kuyasafirisha kwenda masokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya nyanya yaliyo stawi vizuri pamoja na kukomaa, huku yakiwa yameiva na mkulima huyo akiendelea kuvuna tayari kwa ajili ya kusafirisha kupelekwa sokoni kuuza.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiwa imewekewa zao hilo ambalo limekwisha kuvunwa tayari huku mkulima akiweka katika ndoo tayari kwa ajili ya kuandaa kupeleka sokoni kuuza.

Mkulima akiwa ndani ya shamba huku amevalia vazi maalumu, na pembeni yake kwa chini kuna matunda aina ya matikiti maji, yaliyokwisha kuvunwa tayari, kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya pembezoni katika shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya viazi vitamu, huku wakulima wakipakia zao hilo katika matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu pamoja na kijani kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuza.

Sehenu ya chini ikiwa imewekewa na kurundikwa zao la biashara aina ya ndizi, lilikokwisha kuvunwa tayari, huku wakulima wakipakia zao hilo katika gari, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa katika eneo aliloliweka kwa ajili ya kuhifadhia mazao ya biashara aina ya ndizi yaliyokwisha kuvunwa tayari, huku yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba huku wakiendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mbatata, na pembeni yao wakiweka zao hilo na kusubiri kulisafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa wameketi katikati ya matenga yaliyotengenezwa kwa mbao, ambayo yamesheheni zao la biashara aina ya nyanya, lililokwisha kuvunwa na kupakiliwa katika matenga hayo, tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa amesimama ndani ya shamba huku amebeba kichwani mfuko wenye mazao ya mahindi, na chini yake kukiwa na zao hilo ambalo tayari limekwisha kuvunwa, huku likisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mahindi, ambalo bado halijakoma vizuri n pembeni yake kuna mti wa maembe, huku mkulima pamoja na mtaalamu wa kilimo wakishauriana na kupeana maelekezo mbalimbali.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya ndizi, huku yamestawi vizuri na bado hayajavunwa.

Mkulima akiwa katika pembeni ya shamba, lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya kabichi. Akiwa ameegemea mazao hayo yaliyokwishwa kuvunwa tayari.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao , ambayo yameanza kuchipua huku ndani yake kumeekewa mabomba yanayosafirisha maji ndani ya shamba hilo.

Eneo la shamba lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, lililoota na kuchipua vizuri likiwa tayari limekwisha komaa, huku katikati yake kuna mabomba yaliyowekwa kwa ajili ya kusafirisha maji ndani ya shamba hilo.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa azao ya matunda aina ya mapapai yaliobebelea vizuri katika miti yake, huku yakiwa bado hajakomaa kwajili ya kuvunwa.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ambayo ni mihogo, ikiwa imewekewa mifuko iliyosheheni mazao hayo, huku yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya matunda aina ya mapapai. kwa kufuata mistari iliyonyooka huku yamesheheni katika miti lakini bado hayajaiva vizuri kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu kubwa ya shamba ambayo bado haijaandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao, ikiwa imewekewa gari aina ya tingatinga linalotumika kwa ajili ya kulimia.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kuandaliwa katika vitalu, huku mkulima akiendelea kulima shamba hilo kwa kutumia mashine inayoshikwa na kuendeshwa kwa mkono.

Eneo kubwa la misitu likiwa limezungukwa na miti iliyosongamana yenye vichakavichaka na katikati yake kuna mto na juu kumewekewa daraja la miti linalosaidia kwa ajili ya kuvukia.

Eneo la msitu likiwa limezungukwa na miti iliyo songamana na katikati yake kuna maporomoko ya maji mengi, hali inayovutia kwa kutazama.

Sehemu ya nje katika shamba lililolimwa na kuandaliwa kwa mfumo wa kisasa, unaotumia nyumba ya kijani, na ndani yake kuna mazao yaliyopandwa tayari, huku yakiwa yamechepuka.

Wafanyakazi wa kiwandani, wakiwa ndani ya kiwanda hicho kinachojishughulisha na uoteshaji wa mazao ya maua, huku wakiyaandaa mazao hayo kwa ajili ya kuyasafirisha kwenda sokoni kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kuandaliwa vizuri, huku bado mazao yaliyopandwa hayajachipua na katikati yake kuna mabomba yaliyowekwa kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo tayari yamekwisha kukomaa, huku imewekewa mabomba yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo tayari yamekwisha kuchipua vizuri, huku pembeni yake kuna mabomba ya maji yaliyofungwa kwa ajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari, huku pembeni yake kuna mabomba marefu ya maji yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ndogo ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao, ambayo yanaanza kuchipua, huku kumepitishwa mabomba marefu meusi yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Eneo la shamba lililolimwa na kupandwa mazao, kwa kufuata mistari mipana ya matuta; huku katikati yake kuna mabomba marefu yaliyowekwa kwa ajili ya kufanya shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehem ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya pilipili ho yaliyokwisha komaa vizuri. Huku imewekewa mabomba yanayotumika kwaajili ya umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta mipana. Huku imewekewa mabomba yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na muonekano wa tambalale pamoja na wote wa asili, na katikati yake kuna mto unaopitisha maji na kusafirisha kupeleka katika maeneo mbalimbali.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na bwawa la maji mengi, huku ndege wenye miguu mirefu na rangi nyeupe wakiendelea kufurahia na kunywa maji katika bwawa hilo na mbele yake kuna milima mirefu, hali inayovutia kwa kutazamwa na macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi zilizokaukakauka na miti iliyoota kwa mbali, huku mbele yake kuna majengo marefu hali ikiashiria ni makazi ya watu.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na nyasi zilizokauka, huku kuna njia zinazosaidia kupita kuelekea maeneo mbalimbali na pembeni yake kuna ziwa kubwa lenye maji mengi na juu kuna mawingu, hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uoto asilia, huku kuna nyasi ambazo zimeanza kukaukakauka, pamoja na miti yenye vichaka. Na katikati yake kuna njia ya barabara ya vumbi inayosaidia kuelekea maeneo mbalimbali ya eneo hilo.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na uoto ambao umekauka kauka, huku kuna mabonde pamoja na milima mikali, na katikati ya milima hiyo kuna barafu nyeupe hali inayovutia kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uoto wa asili wenye kijani kingi, huku kuna milima na mabonde na katikati yake kumelimwa mashamba na kupandwa mazao ya aina tofauti tofauti na juu kuna mawingu. Hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uoto wa asili wenye nyasi zilizostawi vizuri pamoja na miti yenye ukijani, huku kuna milima na mabonde na mbele yake kuna anga lenye mawingu meupe; hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye uoto wa asili, nyasi zenye ukijani, pamoja na miti iliyo mbalimbali, kukiwa na miinuko pamoja na mabonde, na pembeni yake kuna nyumba ambazo ni makazi ya watu.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na miti iliyosongamana, huku ina ukijani mzuri na mbele yake kuna milima na juu kuna mawingul; hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa haina nyasi pamoja na vichakavichaka vilivyokauka, huku mbele yake kuna milima mirefu hali inayovutia kwa kutazama.

Eneo kubwa la ardhi lenye milima na mabonde, kukiwa kumepandwa na kumelimwa mazao ya aina mbalimbali na wakulima wakiwa ndani ya mashamba hayo, na mbele yake kuna milima mirefu; hali inayovutia kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uoto wa asili, miti iliyostawi pamoja na nyasi za kijani, na katikati yake kuna njia zinazosaidia kusafiri katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na nyasi zilizokauka, pamoja na miti iliyostawi vizuri, huku katikati yake kuna wanyamapori aina ya twiga, wenye shingo ndefu hali inayovutia kwa kutazama kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uwoto wa asili, wenye nyasi zilizokauka pamoja na miti kauka na katikati yake kuna mto unaopitishwa maji na kusafirisha katika maeneo mbalimbali.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi zilizostawi vizuri, pamoja na miti iliyosongamana yenye vichaka vichaka, huku katikati yake kuna makazi ya watu na mbele kuna milima mirefu, hali inayovutia kwa kutazama.

Mfugaji wa mifugo aina ya kuku, akiwahudumia mifugo hao ambao wamefugwa kwa ajili ya kutotolesha mayai, huku pembeni yake kuna vyombo vilivyowekewa mayai hayo, yakisubiri kwenda sokoni kuuzwa.

Wakulima mbalimbali wakiwa katika eneo la shamba lililoandaliwa kwa mfumo wa vitalu, huku wakiendelea kupanda mazao aina ya mbegu.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu na katikati yake kuna mabomba marefu meusi, yanayo safirisha maji na kupeleka katika maeneo mbalimbali ya shamba hilo.

Sehemu ndogo ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu. Ambayo ndiyo yanaanza kuchipua, huku yakiwa yamepandwa kwa kufuata mistari na bado hayajakomaa.

Eneo la shamba likiwa limelimwa na kupandwa mazao ya mbegu ambayo bado hayajachipua vizuri, na pembeni kuna mabomba yaliyowekwa kwa ajili ya kusafirisha maji maeneo ya shambani.

Kifungashio cha plastiki kikiwa kimewekewa mbegu za zao la biashara aina ya tikiti maji, huku juu yake kumechorwa picha ya zao hilo na kikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba lililolimwa na kuandaliwa kisasa kwa kutumia mfumo wa nyumba ya kijani, likiwa limepandwa mazao ya mbegu kwa kufuata mistari ya matuta.

Kifungashio ambacho ni mfuko wa plastiki, kikiwa kimewekewa ndani yake pembejeo za mbegu aina ya mbegu za maboga, huku juu yake kimechorwa zao hilo; tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu, ambayo yanaanza kuchipua, huku kumewekewa mabomba meusi yanayosaidia kusafirisha maji ndani ya shamba hilo.

Waganga ambao ni wataalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama, wakiwa katika eneo la kufanyia matibabu huku wakimuhudumia mnyama wa kufugwa aina ya mbwa mdogo ndani ya chumba cha kimatibabu.

Sehemu ya nje katika nyumba yenye makazi ya watu, ikiwa imejengewa vyumba vilivyotengenezewa kwa mfumo wa senyenge, huku ndani yake kuna wanyama watatu wenye rangi nyeupe, ambao wanafugwa nyumbani, hali inayoonesha kuvutia kwa wanyama hao.

Kundi kubwa la wanyama aina ya tembo wenye miili mikubwa wakiwa katika eneo la mbuga wanapoishi, hali inayovutia kwa macho.

Watu mbali mbali wakiwa ni watalii kutoka katika mataifa tofauti tofauti wakitazama mnyama pori aina ya tembo aliyowekwa katika eneo maalum, linalotumika kwa ajili ya kutazama mnyama huyo.

Ndege wa porini, akiwa amesimama na kustarehe katika eneo la juu kwenye nyanya za umeme, huku akifurahia mazingira, hali inayovutia kwa macho .

Sehemu ya pembeni katika eneo la mbuga za wanyama, ikiwa ina barabara huku wanayama pori aina ya twiga wenye shingo ndefu wakiwa wamesimama.

Eneo la ardhi likiwa limepitishwa mto wenye maji mengi, huku wanyamapori wakiendelea kufurahia kunywa maji ndani ya mto huo.

Watu kutoka mataifa mbalimbali wakiwa katika eneo la zizi panapofugiwa na kuwekewa wanyama pori aina ya twiga wakiendelea kuwatazama wanyama hao, huku wengine wakiwapiga picha kwa ajili ya ukumbusho.